Ndani ya jengo maalumu la huduma za umeme. Mitambo mbali mbali ya kisasa pamoja na nyaya zimefungwa kwa ustadi mkubwa zikipita kwenye njia zilizo pangwa vizuri, ili kuhakikisha usambazaji salama na wa uhakika wa nishati ya umeme kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama imara nje ya jengo lenye ukuta mkubwa, zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme inayoashiria juhudi za kusambaza nishati hii muhimu kwenye miji, bustani nzuri za maua zimetanda pembezoni mwa uzio huo ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa makazi ya watu.

Ndani ya jengo lenye uzio wa mabati, mitambo na mashine mbalimbali za kisasa, zinafanya kazi pamoja na nguzo za umeme, zilziobeba nyanya za nene, zikisafirisha na kusambasa nishati hiyo muhimu. Hali inayoashiria uwepo wa huduma za umeme kwa ajili ya uzalishaji na maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Nguzo moja ya umeme imesimama imara, ikiwa imebeba nyaya nene zilizokatwa kwa utaalamu, na kuunganishwa na vifaa mbalimbali vya umeme kwa uangalifu. Ikiashiria huduma za nishati hiyo, zinazotolewa kwa usalama na kwa ufanisi wa hali ya juu kwa matumizi ya kila siku ya jamii.

Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, vikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu majumbani na jamii kwa ujumla.

Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama imara kando ya barabara, zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, watu wakipita wafanyabiashara wakiendelea na shughuli zao, majengo pamoja na miti vimezunguka eneo hilo, hali inayoonshea usambazaji thabiti wa nishati kwa maendeleo ya mijini.

Kando ya bwawa kubwa la maji, majengo ya kisasa yenye mashine na mitambo maalumu, yamesimikwa kwa ajili ya kuzalisha umeme; ambapo nguvu ya maji yanayotiririka kutoka bwawani, yanasukuma mitambo hiyo kwa ufanisi mkubwa, na hivyo kuchangia upatikanaji wa nishati endelevu kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo za umeme zimesimama imara kando ya barabara, zikiwa zimebeba nyaya zilizopitishwa kwa ustadi mbele ya maduka ya biashara, zikihakikisha upatikanaji wa nishati hii muhimu ya umeme kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme vikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu majumbani na jamii kwa ujumla.

Mitambo mbalimbali na mashine za kisasa za umeme, zimesimama imara zinaendesha shughuli za usafirishaji na usambazaji wa nishati hiyo muhimu kwa jamii. Mandhari imezungukwa na uoto wa ukijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa ustawi wa wananchi.

Alama ya pundamilia, imechorwa wazi kwenye barabara ya lami, ambapo magari yamesimama kwa adabu ili kuruhusu watembea kwa miguu kupita kwa usalama na utulivu, ikionyesha umuhimu wa sheria za usalama barabarani.

Alama ya barabara ni ya pembetatu yenye mchoro wa watembea kwa miguu imewekwa kwa uwazi kando ya barabara ikiashiria tahadhari kwa madereva kupunguza mwendo. Huku pembezoni kukiwa na nguzo za umeme na miti iliyostawi vizuri hali inayoonyesha mpangilio mzuri wa miundombinu na usalama wa mazingira.

Barabara safi ya lami ina alama za kuvukia waenda kwa miguu zilizo wazi, polisi wanasimamia usalama, watu wakubwa kwa watoto wamesimama kwa mpangilio wakisubiri kuvuka, magari yamejipanga kwa utulivu, taa za barabarani zikiongoza mwendo na mti umestawi vizuri ukitoa mandhari ya kuvutia ya mji wenye mpangilio mzuri wa trafiki.

Barabara imetengenezwa kwa ubora chini ya daraja lenye muundo thabiti. Magari yanaendelea kupita kwa mpangilio mzuri na watu wanatembea kwa utulivu, hali inayoonyesha usafiri salama unaendeshwa kwa ufanisi katika eneo muhimu la usafirishaji.

Barabara ya rami imepita katikati ya majengo ya kisasa ya maghorofa, watu wanatembea pembezoni, na wengine wamesimama kwa utulivu, magari yakipita kwa mwendo wa wastani , na mengine yamepaki kwa mpangilio mzuri, miti ya kivuli imestawi vizuri, ikipamba mandhari na kuakisi mfumo wa kisasa wa usafirishaji mijini.

Roli kubwa la kisasa linatembea kwa utulivu katikati ya barabara safi ya lami, pembeni watu wanatembea kwa amani huku bustani maridadi za maua ya rangi tofauti zikipendezesha mandhari, majengo marefu ya kisasa yamesimama kwa ufahari yakiashiria maendeleo ya usafiri na miji ya kisasa.

Gari moshi linapita kwa kasi ya wastani kwenye reli safi, likikatiza mandhari ya usafiri wa kisasa, pembezoni kuna miti mirefu ya nazi na mingineyo, nyasi fupi zimetandaza ardhini kwa muonekano tulivu wa kiasilia.

Barabara safi ya lami imesimama imara katikati ya barabara mbili za vumbi, ambapo uoto wa asili wa kijani kibichi umetandaza pembezoni, ukionyesha hali ya hewa safi na mandhari tulivu yanayofanikisha usafirishaji salama na mzuri kwa wananchi.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye chombo cha moto cha JUMIA alichokipaki katika barabara safi ya rami iliyozungukwa na majengo ya kisasa yaliyoimarika. Watu wakitembea pembeni wakishughulika na maisha yao ya kila siku. Hali inayoonyesha maendeleo ya miundombinu na uboreshaji wa usafirishaji wa kisasa mjini.

Mwanaume mmoja amefanya huduma ya utoaji wa bidhaa kwa mteja wake wa kike kwa kutumia pikipiki aliyoipaki kwa utaratibu pembezoni mwa barabara, ambapo bustani nzuri za mauwa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri zikionesha uzuri wa mandhari na mazingira yaliyotunzwa vyema kwa shughuli zote za usafirishaji.

Vifungashio vya kufungia bidhaa za kubeba, kama vile: vikombe, vijiko, plastiki na karatasi za kahawa, juisi na vitafunwa. Vimekusanywa pamoja kwa usimamizi bora wa taka, ili kulinda mazingira na kurahisisha urejelezaji.

Taka za aina mbalimbali zimekusanywa kwenye sehemu maalumu ya udhibiti wa taka. Nyasi fupi na nguzo za umeme zinaonekana kwa mbali, hali inayoonyesha mpangilio mzuri wa mazingira na juhudi za kuweka usafi wa jamii kwa ustawi endelevu.

Watu mbalimbali wanazitoa taka kutoka kwenye jengo fupi la kuhifadhia taka, na kuziweka kwenye magunia meupe tayari kwa kusafirishwa, hadi kituo maalumu cha ukusanyaji. Huku pembezoni maduka ya biashara, yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ikiashiria mazingira safi, na yaliyo na utaratibu mzuri wa usimamizi wa taka.

Gari la taka katikati ya mji, linaendelea na zoezi la ukusanyaji taka. Mtu mmoja amesimama pembezoni yake akiendesha kazi hiyo, mazingira yakiwa masafi. Maghorofa yamesimama imara na bustani za maua zimestawi, hali inayoonesha usimamizi bora wa taka mijini.

Taka zimekusanywa kwa utulivu katika eneo maalumu la usimazi wa mazingira ilikuzibiti uchafuzi wa hewa na ardhi, kuzuia maradhi yanayochipuka kutokana na uchafu, na kuimarisha usafi, afya ya jamii pamoja na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla.

Gari la taka limesimama pembezoni mwa barabara, huku watu mbalimbali wakikusanya taka kwa uangalifu na kuziweka ndani ya gari hilo, tayari kuzipeleka eneo maalumu la kuhifadhia kwa ajili ya usimamizi bora wa mazingira. Kwa mbali miti mingi ya kivuli imestawi kandokando na pembezoni mwa makazi ya watu ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu .

Taka zimetapakaa karibu na mbuzi wanaozurura pembezoni mwa nguzo za umeme, huku magorofa ya kisasa yamesimama jirani ,hali inayoashiria umuhimu wa usimamizi bora wa taka ili kulinda mazingira, afya ya jamii na kulindana na maendeleo ya miji .

Wanaume wengi wamekusanyika ndani ya chumba wanafanya jitihada madhubuti, za kusafisha mazingira kwa kutumia nyenzo mbalimbali kama mifagio, maguduria, wakimwaga maji na kudeki sakafu kwa umakini mkubwa. Hali inayonesha usimamizi bora wa taka, kwa lengo la kuimarisha usafi na afya ya mazingira yanayo wazunguka.

Magari makubwa manne ya kubebea taka, yamesimama imara kwa mpangilio mzuri na lingine la tano lenye kifaa maalumu kinachozoa taka na kuziweka ndani ya magari hayo. Mtu mmoja anasimamia zoezi hilo kwa umakini, hali inayoonyesha juhudi dhabiti za usimamizi wa taka na utunzaji wa mazingira.

Taka mbalimbali za plastiki na aina nyingine zimehifadhiwa kwa usalama ndani ya magunia makubwa meupe yaliyopangwa kwa utaratibu ndani ya jengo maalumu la kuhifadhia taka. Hatua inayosaidia kudhibiti uchafuzi wa mazingira na kurahisisha urejelezaji wa taka kwa ufanisi.

Eneo safi na maalumu la kuhifadhia taka mbalimbali kama karatasi, maboksi na taka nyenginezo limefungwa vizuri ili kuzuia uchafu kusambaa ovyo ambapo vifaa vya usafi kama mifagio, madekio, mifuko, ndoo za taka na sanduku vimepangwa imara nje ya jengo hilo vikionyesha utayari wa kudhibiti taka kwa ufanisi na kutunza usafi wa mazingira.

Katika eneo la jengo kubwa lenye matanki ya maji juu ya paa. Gari la kisasa la kusambaza maji safi limesimama kwa utulivu, wanaume wawili wamesimama imara mbele yake kwa kujiamini wanatazama mazingira yanayo akisi huduma madhubuti ya maji safi kwa jamii.

Mabomba ya maji na visima vimeunganishwa vizuri katika mfumo wa usambazaji wa maji safi. Mandhari imetandwa na nyasi fupi na miti ya kijani, ikionyesha mazingira bora yanayochochea huduma endelevu za maji kwa jamii.

Gari la katapila limeegeshwa pembeni ya shimo kubwa lililochimbwa tayari kaika eneo la makazi ya watu. Likionyesha hatua muhimu ya utekelezaji wa mradi wa maji safi na salama unaolenga kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Bomba la maji limepita katika uzio, limewekwa kwa usalama, huku uoto wa kijani kibichi umetanda pembezoni. Hali inayoonyesha mazingira yaliyotunzwa vizuri, na upatikanaji thabiti wa huduma za maji.

Bomba la maji limepita kwa utulivu katika mfereji wa maji likielekea kwenye visima vilivyochimbwa kwa ustadi katika eneo lilizungukwa na na nyasi fupi za kijani kibichi, ndani na nje ya uzio vikiashiria huduma bora na endelevu na maji safi ya jamii.

Gari kubwa la tenki la maji limesimama mbele ya makazi ya watu; likiwa tayari kusambaza huduma ya maji safi na salama kwa jamii, hatua muhimu katika kuboresha maisha, usafi wa mazingira a afya ya kila siku.